Hapa wameiweka karatasi moja ambaye inatangaza wakiwa wanasema Our Forest Our Future yaani wanaipanda mti.

Hapa tunaona kitabu cha kidato cha pili, kitabu cha wanafunzi ambayo inaitwa Nyota ya Kiswahili.

Hapa kuna machumbani ambayo ni gorofa ambayo imejengwa vizuri hapa kumemea maua mzuri sana ambayo inapendeza hii chumba ni refu sana inapendeza sana vizuri

Hapa kuna chumba ambayo imejengwa vizuri na inapendeza. Venye tunaona ni imejengwa vizuri mimea imelimwa na shamba kidogo ambayo kinavutia.

Hapa tunaona pahali pa kuchezea watoto na chuka nyingi ya kujengea watoto ili wakuje hapa wafurahie na wacheze wao tofauti tofauti na wafurahie.

Hapa kuna uwanja ambayo imependeza. Uwanja wa majani kila mahali. Alafu kuna madarasa. Darasa ambazo zimepangwa mpaka huku. Darasa fulani, moja hadi lingine. Wamepanda miti.

Hapa tunaona chu,a refu imewekwa kutoka chini mpaka hadi juu, ambayo haina kitu chochote, imewekwa huku..

Hapa kuna wachezaji watatu hodari, na mtu mmoja anawafunza hao wawili, ambao hawako kamili upande wa mwili, wana mguu mmoja na wanafuraha kucheza na hio mguu yao mmoja wakisaidiwa na kutembea hio chuma yao.

Hapa tunaona tanki moja fupi. Na tunaona wameiweka chuma ambayo imeandikwa FIRE ASSEMBLY POINT , yaani inaonyesha pande wa kuingilia paredi kushu...

Hapa kuna madawati vyenye tunaona ni darasa la chuo kikuu. Hatujui ni chuo gani lakini ni chuo kikuu university fulani.

Hapa ni darasa na hapa tunaona kifutio ili ya kufuta huku ubaoni, venye tumejua ni darasa safi sana.

Hapa kuna kitabu cha kidato cha pili ambacho kinaitwa Health, Safety and Manners yaani uishaji wa usafi...

Hapo tunamuona wachezaji wawili wanakiimbia ,mmoja mwanamke mmoja mwanaume. Mwanamke amejifunika amefunga macho na mwanaume anamshika alafu wanaenda moja kwa moja wakiwa wanafurahi.

Hapa kuna uwanja nzuri imelimwa vizuri na inaelekea hadi darasani labda huku ni shule, barabara ambayo imejengwa inapendeza sana na inakulekezea mpaka kuingia kwa darasa.

Hapa kuna mwanamke mmoja ambaye anashikilia barbell anaweza kuwa amechaka. Amevaa tishati nyeupe, amekalia chuma chekundu. Hapo nyuma yake ni chuma alikuwa akifanyia zoezi. Anajenga mwili yake na pia afya yake.

Hapa namwona mkenya, kijana, akicheza boli, kiwanja kijani imetengenezwa vizuri, ako na furaha ya kucheza boli akipiga.

Hapa kuna mwalimu pamoja na wanafunzi, wanafunzi wakifunzwa matumizi ya hiki na hivi kila mmoja akitumia mifano mbalimbali. mfano; hiki ni kiatu; hivi ni viatu.

Hapa kuna michezo mbalimbali, mifano athlete na kukimbia, naona wanawake wawili mmoja mrefu mmoja mfupi wakitabasamu. Mmoja akishika mwingine mkono nikama anayeshikwa mkono ameshinda mchezo.

Hapa wanaume wawili wasio kamili kwa njia ya mwili. Wawili wote hawana mguu moja wanatumia kucheza boli na mguu mmoja. Hii inaonyesha kama hauna afya isitoshe hauko mzima utapata hiyo ndoto yako.

Hapa kuna darasa nzuri ambayo inapendeza na ina mlango ya cheusi. ambayo ni darasa la Grade C na mwalimu ambaye anaitwa Ebola.

Hapa kuna wachezaji mbalimbali wakitumia vichuma vya wawiliwawili viwiliviwili, wote wamevaa tishati ya Kenya wakitabasamu na wakionyesha wako na furaha na wakicheza mbalimbali ili ibidi washinde.

Hapa inaonyesha mtu, kijana Mkenya, akiendesha boti kwa majini. Ana furaha, labda alikuwa anachezeachezea ama akifurahia kuendesha boti kwa maji.